Kifungashio cha bidhaa dawa ya wanyama, ikiwezekana inapatikana katika duka la mifugo au "agroveti". Kifungashio hichi ni cheupe na kina picha ya mbwa, pamoja na maelekezo ya kimaandishi yanayoonyesha kuwa ni kirutubisho au dawa kwa ajili ya afya ya viungo, ya mbwa.

Eneo la ndani la banda au ghala ambapo kuna rundo kubwa la mbolea au taka za kaboni zilizooza zikionekana kama rundo za udongo mweusi, hii ni hatua muhimu katika usindikaji wa taka ili kuweza kuzalisha pembejeo ya kilimo aina ya mbolea ambayo inafaa sana kwa ajili ya kukuza mimea shambani.

Duka la agroveti au bidhaa za kilimo ambapo mwanamke aliyevaa gauni la rangi nyekundu na koti jeusi akiwa anaongea na mwanaume aliyevaa fulana yenye randi ya bluu ,kuna mfuko mkubwa ya pembejeo za kilimo, chakula cha mifugo iliyorundikwa chini ,ndani ya duka kuna rafu zilizoja chupa za dawa ,vifungashio na bidhaa mbalimbali ambazo zinaonekana kuwa ni dawa za wanyama.

Kifungashio cha dawa ya wanyama pamoja na pakiti ya vidonge. Kifungashio hicho kikuu kina rangi ya machungwa na nyeupe, kikiwa na jina la dawa na maelezo mengine yanayohusiana na matumizi yake kwa mbwa. Ikionyesha kuwa inapatikana kwenye maduka ya dawa za mifugo au agroveti.

Kifungashio cha bidhaa inayotumika katika sekta ya ufugaji, ikiwa na rangi za kijani kibichi na bluu. Juu ya kifungashio kuna nembo na jina la bidhaa, huku chini yake kukiwa na maelezo mafupi kuhusu matumizi yake kwa ajili ya kukabiliana na changamoto mbalimbali, za afya kwa kuku wa aina tofauti.

Kundi la watu wakiwa karibu na meza iliyo na chupa nyingi za bidhaa zinazofanana na dawa za mifugo, pamoja na pembejeo za kilimo. Watu hao wamevaa barakoa na mmoja amevaa shati jekundu lenye maandishi. Eneo hili ni duka la bidhaa za kilimo au madawa ya mifugo ambapo wateja wanahudumiwa.

Duka lenye bango lililoandikwa kwa maandishi yenye rangi ya bluu na nyekundu, linaloonekena kuuza bidhaa zinazohusiana na kilimo na dawa za mifugo. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa chupa na vifungashio mbalimbali vinavyoweza kuwa dawa za mifugo, viwatilifu au mbolea.

Pembejeo aina ya dawa ya mifugo, iliyo ndani ya chupa ya glasi ikiwa na mfuniko wa rangi ya kijani, kando ya chupa hii kuna boksi la rangi na nyeupe, inayotoa maelekezo kwamba dawa hii hutolewa kwa kuchoma sindano.

Muuzaji akiwa amesimama ndani ya duka linalouza agroveti na dawa za kutibu mifugo. Pembejeo hizi zimepangwa katika safu za ulalo na hufaa katika shughuli za kilimo.

Gari lenye rangi nyekundu na nyeusi, likiwa linaendeshwa na dereva aliyevaa nguo za rangi nyekundu. Gari hili liko ndani ya gara lenye Agroveti na dawa za mifugo iliopo ndani ya vifungashio vyeupe vikubwa.

Dawa maalumu zinazo saidia kutibu mifugo haswa ng'ombe na kondoo. Dawa hizi ni maalumu kwa ajili ya kuondoa wadudu wakiwemo kupe ambao huatarisha afya ya mifugo hiyo na uweza kupunguza kasi ya uzalishaji wa maziwa kwa mifugo hawa.

Bidhaa zamifugo, dawa za wanyama, zikiwa zimewekwa dukani na zikiwa zimewekwa katika vifungashio vya rangi tofauti tofauti vifungashio hivi vina maelekezo ambayo humpa mnunuzi maelezo jinsi ya kutumia bidhaa hio, dawa hizi pia zimepangiliwa katika mpangilio mzuri.

Shughuli ya uvunaji wa mahindi ambayo ni zao muhimu la biashara. Mwanaume mmoja yuko mbele akijaza mahindi gafi kwenye magunia yenye rangi tofautitofauti, nyuma yake kuna trela ya rangi ya bluu na nyekundu ambayo hutumika kusafirishia mahindi hayo yaliyovunwa.

Mkulima akiwa amevaa fulana ya rangi ya kijani na suruali yenye rangi nyeusi, akiwa amechuchumaa huku akichambua na kuweka zao aina ya nyanya, kwenye kreti lenye rangi ya kijani. Zao hili hutumika kama zao la biashara na lipo tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni ili kuuzwa.

Shamba lenye udongo mwekundu ambapo shughuli ya kuvuna viazi ikiwa inaendelea. Kuna marundo madogo ya viazi baadhi yakiwa na rangi ya kahawia, yakiwa yamewekwa kando ya matuta. Zao hili liko tayari kupelekwa sokoni kwa mauzo kwani hutumika kama zao la biashara kwa kumpatia mkulima fedha.

Mkulima akiwa amesimama katikati ya shamba akiwa ameshikilia toroli lililojaa pilipili hoho, zenye rangi mbalimbali ikiwemo nyekundu, njano na rangi ya machungwa. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwa ajili ya kuuzwa sokoni, ili kumpatia mkulima huyu fedha.

Mkulima mwenye jinsia ya kiume akiwa amechuchumaa, akiwa kwenye eneo la shamba akiwa amevalia nguo zenye rangi ya bluu na mabuti yenye rangi nyeusi, na kofia kichwani mkulima huyu anaendelea na zoezi la uvunaji wa nyanya ambalo hutumika kama zao la biashara, kwani humwingizia kipato cha kuendesha shughuli zake za kilimo, na fedha za kujikimu yeye mwenyewe.

Mwanaume akiwa amechuchumaa shambani aliyevaa nguo maalumu zenye rangi ya bluu, shamba hili lina mimea aina ya migomba ambayo hutoa zao aina ya ndizi, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli za kilimo na fedha za kujikimu yeye mwenyewe.

Mkulima mwanaume akiwa kwenye eneo la shamba huku ameinama akishika matunda aina ya nyanya. Mkulima huyu amevaa mabuti na mazao yakiwa yamepandwa kwenye safu za kunyooka, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humuingizia mkulima huyu mapato.

Rundo kubwa la zao la karoti, zilizovunwa na kukusanywa kwa pamoja. Zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, zao hili hutumika kama zak la biashara kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kujikimu na fedha za kuendesha shughuli za kilimo.

Mkulima mwenye jinsia ya me aliyesimama karibu na mti mkubwa wa parachichi ulijaa matunda mabichi, zao ili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kujikimu na kuendesha shughuli zake za kilimo; pale ambapo zao hili litaiva tayali kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi kubwa la wakulima wakiwemo wanaume na wanawake wakifanya kazi shambani kukusanya viazi, kuna rundo kubwa la viazi vilivyochimbuliwa chini na wakulima wanavipakia kwenye magunia meupe tayari kwa kupelekwa sokoni. Zao hili hutumika kama zao la biashara kwani husaidia wakulima hawa kupata fedha za kwenye shughuli zao za kilimo pamoja na fedha za kujikimu wao binafsi.

Safu ndefu za mimea ya nyanya iliyojaa matunda mengi yakiwa katika hatua mbalimbali za ukomavu, kutoka kijani kibichi hadi mekundu yaliyoiva nyanya hizo zimepangwa kwa utaratibu kwenye mistari zikionyesha kilimo cha mazao ya biashara, ambapo hupelekwa sokoni kuuzwa na humsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli za kilimo pamojana fedha za kujikimu yeye binafsi.

Wakulima walioketi chini wakiwa wamevaa nguo za rangi tofautitofauti, wakichambua matunda ya zao la kahawa. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani huwasaidia wakulima hawa kupata fedha za kujikimu na kuendesha shuguli zao za kilimo.

Mkulima akichuma matunda ya kahawa kutoka kwenye mti. Miti ya kahawa imejaa majani mabichi na baadhi ya matunda yameanza kuiva na kuwa mekundu huku mengine bado yakiwa mabichi eneo hilo linaonekana kuwa ni shamba la kahawa likionyesha shughuli za kilimo cha biashara.

Shamba kubwa lenye mimea mbalimbali iliyopandwa kwa safu ikionyesha aina mbalimbali ya mazao ya biashara. Mazao haya yakiwa tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni, kutumika kama mazao ya biashara na kumsaidia mkulima kupata fedha kwa ajili ya kuendesha shughuli za kilimo, pamoja na fedha za kujikimu yeye mwenyewe.

Mimea ya pilipili hoho inayostawi ndani ya chafu, ikiwa imepandwa kwenye mifuko maalumu meupe na kutumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Baadhi ya pilipili hoho hizi ni za kijani na zingine za rangi ya chungwa zikining'inia kutoka kwenye mimea. Zao hili hutumika kama zao la biashara na humsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli zake za kilimo na za kujikimu yeye mwenyewe.

Mkulima akifanya kazi katika shamba la nyanya, ambalo lina mimea mingi iliyoungwa mkono na vigingi. Nyanya nyingi za kijani zinaonekana kwenye mimea, mkulima amevaa kofia na amejikunja akichunguza mimea, akionyesha shughuli za kilimo cha mazao ya biashara. Mazao haya hufaa kwa ajili ya kumpatia mkulima fedha za kujikimu, na kuendesha shughuli zake za kilimo.

Shamba lenye migomba iliyokomaa ikiwa katika mazingira asili yenye utulivu. Migomba hii ina majani mapana ya kijani kibichi na zao hili liko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa, kwani hutumika kama zao la biashara na humsaidia mkulima kupata fedha na kuendesha shughuli za kilimo.

Wakulima waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, wakiwa wameshika matenga yenye rangi tofautitofauti, wakiwa wanavuna zao la nyanya. Zao hili liko tayari kwa kwenda sokoni, kwa ajili ya mauzo, na hutumika kama zao la biashara. Zao hili humsaidia mkulima kuweza kupata fedha za kujikimu na kuendesha shughuli zake za kilimo.

Wakulima waliovaa nguo za rangi tofauti tofauti wakiwa kwenye eneo la shamba kubwa wakiendelea na shughuli za uvunaji wa mazao aina ya viazi mviringo, zao hili likiwa tayari kupelekwa sokoni hufaa kama zao la biashara kwani humpatia mkulima fedha za kuendesha shughuli zake za kilimo.

Wakulima wakiwa shambani wakivuna zao la mahindi, zao hili linavunwa na kuwekwa kwenye magunia tayari kwenda sokoni kwa kuuzwa, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani linapouzwa huwasaidia wakulima hao kupata vipato na kuendeleza shughuli zao za kilimo.

Zao aina la nyanya lililokwisha kuvunwa kutoka shambani. Zao hili lenye rangi nyekundu lipo tayari kwenda sokoni na kutumika kama zao la biashara, kwani linapouzwa mkulima hujipatia fedha ambazo zitamsaidia kwenye shughuli zake za kilimo, na fedha za kujikimu yeye mwenyewe.

Wakulima wawili wankiume waliovaa fulana zenye rangi tofautitofauti wakiwa katika shamba la kahawa, wakulima hawa wanajitahidi kuchambua mazao haya biashara yakiwa tayari kupelekwa sokoni kwaajili ya mauzo, zao ili humsadia mkulima kupata fedha za kujikimu na kuendesha biashara zake za kilimo.

Shamba kubwa lenye miti ya mapapai, zao hili hutumika kama zao la biashara na humsaidia mkulima huyu aliyevaa nguo ya rangi ya bluu kuweza kupata fedha kwa ajili ya kujikimu na kuendesha shughuli zake za kilimo. Zao hili likiwa tayari kwa ajili ya mavuno na kwenda sokoni kuuzwa.

Wakulima wawili wakiwa kwenye shamba la nyanya, mazao haya hutumika kama mazao ya biashara kwani yakiwa tayari kwenda sokoni kuuzwa na humpatia mkulima fedha za kujikimu pamoja na kuendesha shughuli zake za kilimo.

Mazao tofautitofauti yakiwa shambani, tayari kwa kuvunwa na kupelekwa sokoni, mazao haya ni kwa ajili ya biashara, kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli za kilimo na fedha za kujikimu yeye menyewe.

Magunia mengi yaliyojazwa mihogo yakiwa yamejazwa shambani, mihogo hio imevunwa na kuwekwa katika utaratibu mzuri ndani ya magunia ya katani ikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni kuuzwa, kwani zao hilo nilabiashara hivyo mkulima hujipatia fedha baada ya kuuza zao hilo.

Wakulima watano wenye jinsia ya ME na KE wakiwa shambani wakiendelea na shughuli za mavuno. Wakulima hao wanavuna zao la mahindi ambalo utumika kama zao la biashara, zao hili huwasaidia wakulima kupata fedha za kujikimu na kuendesha shughulu zao za kilimo kilasiku.

Wakulima wawili waliovaa mashati ya rangi tofauti wakiwa wamechuchumaa shambani, huku wakiwa wameshika nyanya ambazo hazijaivaa. zao hili hutumika kama zao la biashara kwani mkulima hupata fedha pale anapoliuza.

Mkulima mmoja akiendelea na zoezi la uvunaji wa mikungu ya ndizi ,zao hili hutumika kama zao la biashara kwani liko tayari kupelekwa sokoni na uuzwa ili kumsaidia mkulima kupata fedha kwaajili ya shughuli zake za kilimo na zakujikimu yeye binafsi

Zao la biashara likiwa limepandwa safu za milima kwenye shamba hili kuna mabomba ya rangi nyeusi yaliyopita.

Wakulima waliovaa nguo za rangi tofautitofauti, wakiwa shambani wakiendelea na shughuli ya kuvuna mahindi. Zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kujikimu na kuendesha shughuli zake za kilimo pale zinapouzwa.

Magunia makubwa yaliyojaa viazi yaliyotoka shambani, viazi hivi vipo tayari kupelekwa sokoni na huashiria kwamba zao hili ni zao la biashara, kwani mkulima anapolivuna na kulipeleka sokoni huweza kupata fedha ambazo zitamsaidia kuendesha shughuli zake za kilimo na pesa za kujikimu yeye mwenyewe.

Wakulima wanne wakiwa katika shamba la mahindi, zao hili hutumika kama zao la biashara, kwani inapoingizwa sokoni huuzwa na kumpatia mkulima fedha, ambazo zitamsaidia kuendesha shughuli zake za ukulima, na kujikidhi yeye mwenyewe.

Mkulima akiwa kwenye shamba la nyanya, na nyanya hizo zikiwa bado hazijaiva. Zao hilo hutumika kama zao la biashara ili kuweza kumwingizia mkulima kipato aweze kukidhi mahitaji yake na shughuli mbalimbali za ukulima.

Wakulima wawili wakiwa shambani na wameshika zao la maembe. Maembe haya huwa ni zao la biashara na humsaidia mkulima kupata fedha ambazo zitamsaidia kukidhi mahitaji na shughuli zake za kilimo.

Mkulima aliyevaa nguo ya kijani, barakoa na kushika tenga la kijani mkononi, tenga hilo lina nyanya ambazo zimekwisha kuiva tayari kwa kuingia sokoni. Zao hili hutumika kama zao la biashara na humsaidia mkulima huyu kupata kipato ambacho kitamsaidia kukidhi mahitaji yake na kuendesha shughuli za kilimo.

Mkulima akiwa shambani akiangalia mwenendo wa ukuaji wa mazao yake, mazao haya yakiwa yamezungukwa na mipira membamba meusi ambayo husaidia katika umwagiliaji. zao hili ni zao la biashara na humsaidia mkulima kupata fedha za kukidhi mahitaji yake.

Wakulima wakiwa wamevaa nguo za rangi tofautitofauti, wakiwa wanachambua mbegu za zao la kahawa kwa uangalifu, likiwa tayari kuingia sokoni kwa ajili ya mauzo. Zao hili husaidia kuongeza pato la taifa kwani huuzwa ndani na nje ya nchi.

Zao la ndizi zilizoiva zikiwa bado zipo shambani zikisubiri kuvunwa, zao hili hutumika kama zao la biashara kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli zake na fedha za kujikimu yeye mwenyewe pale ambapo zao hili litapelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Shamba kubwa lenye miti ya migomba, ikiwa ina ndizi zilizokwisha kuiva, tayari kwa mauzo. Zao hili hutumika kama zao biashara, kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kujikimu, pamoja na fedha za kuendesha shughuli zake za kilimo.

Zao la nyanya likiwa shambani tayari kwa mavuno. Zao hili hupelekwa sokoni na hutumika kama zao la biashara, kwani humsaidia mkulima kupata fedha za kuendesha shughuli zake za kilimo; na fedha za kujikimu yeye mwenyewe.

Zao aina ya nyanya likiwa lipo shambani kwaajili ya kuvunwa. Zao hili hutumika na hufaa sana kwa biashara, kwani mkulima hujipatia fedha za kujikimu na kuongeza ufanisi katika shughuli zake za kilimo.

Zao la kahawa zao hili hupatikana sehemu zenye hali ya hewa ya unyevu na baridi mfano mikoa ya Arusha, zao hili ni zao la biashara na husaidia mkulima kupata fedha za kujikimu pale anapouza zao hili.

Wakulima wanne; watatu wao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya kijani na mmoja akiwa amevaa koti lenye rangi nyekundu, wakifanya kazi katika shamba la miparachichi. Wanajiandaa kuvuna parachichi ambapo baadhi yao wameinama au wakiwa wamesimama karibu na mti wa parachichi, wakikusanya matunda na kuyaweka kwenye makreti ya plastiki; yenye rangi ya njano yaliyo chini.

Mkulima akifanya kazi shambani akisimama juu ya safu ya mimea michanga ya kabichi iliyopandwa kwa utaratibu, mfumo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiendesha kando ya kila safu ya mimea, milima yenye miti na mimea mingine inaonekana kwa mbali nyuma ya shamba.

Migomba mikubwa inayoashiria kilimo cha ndizi, ndizi hizi hufaa sana kwa kumuingizia mkulima kipato kwani zinapopelekwa sokoni huuzwa na mkulima hupata fedha ambazo zitamsaidia kuendesha shughuli zake za kilimo pamoja na kujikimu yeye mwenyewe.

Vyombo vya plastiki vyenye rangi nyeusi maalumu kwa kupandia mimea. Vyombo hivi vimewekwa ndani ya chumba karibu na dirisha lenye mwanga wa jua. Ndani ya vyombo hivi kuna miche midogo iliyochipua na kuashiria shughuli ya kilimo.

Shamba kubwa lenye mazao aina ya mbogamboga yaliyopandwa na kupangiliwa katika safu za kiwima, ndani ya shamba hilo wapo wakulima walivaa nguo maalumu wakiangalia hali ya mazao yao yaliyopandwa.

Mkulima mmoja akiwa katika eneo la shamba. Mkulima huyu akiwa amesimama kando la zao la mbogamboga aina ya kabichi, ikiwa limeshavunwa tayari kwa kupelekwa sokoni na kuuzwa. Aidha eneo la shamba hili lina uoto wa asili wa kisavana.

Shamba lenye wakulima wakishirikiana katika shughuli za kila siku za kilimo, ikiwa ni sehemu ya mzunguko wa upandaji na ukuaji wa mazao. Mistari ya mimea imepangwa katika safu za kiwima ikionyesha mbinu za kilimo za kisasa zinazoweza kuhakikisha rutuba ya udongo na matumizi bora ya maji.

Shamba kubwa lenye miti ya mipapai, mapapai haya yakiwa tayari kwa ajili ya mavuno. Zao hili pia hutumika kama tunda la kufaa kwa ajili ya matumizi ya binadamu. Aidha zao hili humpatia mkulima fedha, kwani linapouzwa mkulima hujipatia kipato.

Mazao aina ya mboga mboga yakiwa yamepandwa kwenye bustani nzuri. Mazao mengine yakiwa yamepangiliwa katika safu za kilima na yupo mkulima mmoja aliyeinama akiangalia hali ya ukuaji wa mazao hayo.

Zao aina ya kitunguu likiwa bado lipo shambani, likisubiri kuvunwa na kwenda sokoni kwa ajili ya mauzo, katika shamba hili kuna mabomba meusi yanayopitisha maji kwa mfumo wa matone, yakimsaidia mkulima katika shughuli ya umwagiliaji, kupunguza adha ya mkulima huyo kutegemea mvua kwa ajili ya umwagiliaji.

Wakulima watano wakiwa wameketi na wengine kuchuchumaa wakizungukwa na matenga ya rangi ya kijani na bluu, wakulima hawa wanachagua viazi na kuviweka kwenye tenga tayari kwa kwenda sokoni. Aidha zao hili linaweza tumika kama zao la chakula majumbani.

Mashine ndogo ya kilimo ikifanya kazi shambani. Mashine hii hutumika kulima au kulegeza udongo katika safu za mimea kwani huchimba na kupindua udongo. Mashine hii hutumika kwa ajili ya kutunza mazao na kuifanya kuwa sehemu muhimu ya mitambo ya kilimo hasa kwa mashamba madogo au bustani.

Mashine ya kisasa ya kidigitali ikifanya kazi ndani ya chafu, mashine hii ina mkono ukiwa umenyookea mimea ikionesha matumizi yake katika kilimo cha kisasa, hasa katika kukusanya matango au kazi zingine za usimamizi wa mazao.

Kikombozi kikubwa cha manjano chenye chapa ya rangi nyeusi ikiwa kimebebwa kwenye trera la lori, watu wawili wanaonekana wamesimama kwenye trela karibu na kikombozi hicho mashine hii hufaa kwa ajili ya shughuli za kilimo kwani husaidia katika uchimbaji wa mabwawa kuandaa mashamba makubwa au kujenga miundombinu ya umwagiliaji.

Mfumo wa kilimo cha kisaa, ambapo mimea ya saladi inakuwa katika mabomba meupe yenye matundu, juu ya mimea kuna taa ndefu za kielektroniki ambazo huwakilisha mashine au vifaa vinavyotoa mwanga bandia, unaohitajika kwa ukuaji wa mimea badala ya jua.

Trekta likilima shamba likitumia zana ya kilimo iliyounganishwa nyuma yake. Mtu anaonekana akiendesha trekta hilo ambalo lina magurudumu makubwa, na paa la kivuli. Udongo unaonekana ukigeuzwa nyuma ya zana hiyo, ikionyesha shughuli ya maandalizi ya ardhi, kwa ajili ya msimu mpya wa kilimo.

Mtu mmoja akitumia mashine ndogo ya kulimia bustani ambayo ina rangi nyekundu na ina injini ndogo. Mashine hii inalima udongo, ikitengeneza matuta madogo kwenye ardhi. Miguu ya mtu anaetumia mashine hii inaonekana nyuma na nyasi ndefu zinaonekana kwa mbali.

Trekta lenye rangi nyekundu likitumika shambani, likiwa limeunganishwa na kifaa cha kilimo nyuma kinachoonekana kikilima shamba. Watu wawili wanaonekana wakiendesha trekta, mmoja akiwa amekaa kwenye kiti cha ziada kilichounganishwa na kifaa hicho cha kilimo. Shamba lina udongo mwekundu uliolimwa, miti pamoja na majengo yakionekana kwa mbali.

Mashine ya kisasa iliyounganishwa kwenye trekta inayofanya kazi yakukusanya majni shambani. Mashine hio imeundwa kwa mwili wa rangi ya kijani kibichi na inamiliki gurudumu lenye ukubwa wa wastani likisaidia kusafirisha majani kwa urahisi. Sehemu ya mbele ina kikuto kinachozunguka ambacho hukusanya na kukundamiza majani ilikuweka kwenye sanduku la uhifadhi nyuma ya mashine.

Shamba la kisasa lenye mimea ya kijani kibichi iliyopandwa kwa mpangilio mzuri, mimea imewekwa kwenye vifuko maalumu ambayo imetandazwa kwa mstari mrefu huku kila mstari ikiambatana na bomba dogo la plastiki linaloelekea kwenye kila mmea, katikati ya mistari hiyo kuna kifaa kinachoonekana kuwa cha kiteknolojia chenye umbo la roboti kikiwa na rangi ya njano na kijivu, kifaa hiko kimewekwa juu ya njia ya kati kanakwamba kinafanya kazi ya kuvuna ama kutunza mbegu.

Mazingira ya kilimo cha ndani ambapo mfumo wa kisasa wa umwajiliaji unatumika chafu ikiwa imejaa mimea ikiwa chini ya mpangilio ulioandaliwa kwa usahihi wa tekinologia. Maboresho haya yanaonyesha mabadiliko ya mashine na matumizi ya mashine ya kisasa katika kusimamia kilimo chenye tija na ufanisi wa rasilimali.

Mshine ya kisasa ya kielektroniki iliyopo shambani, Shamba hili likiwa limepandwa mazao ya mboga mboga, mashine hii ikiwa katikati ya safu hizi mbili za mazao kuhakikisha mazao yananawiri kwa haraka ili kumfikia mtumiaji wa mwisho kwa haraka.

Chombo cha moto aina ya trekta, kikiwa eneo la wazi la shamba, chombo hiki chenye rangi ya bluu kimefungwa mashine inayosaidia kurahisisha shughuli za ukulima na gharama ya kutumia jembe la mkono kulima shamba hilo kubwa.

Mashine ya kisasa ya kielektroniki ikiwa katika eneo la shamba lenye nyanya. Mashine hii ya kisasa husaidia katika uvunaji wa nyanya hizo, kwani mashine hiyo ya kisasa ina uwezo wa kutambua nyanya zilizokwisha kuiva kwa ajili ya kuvunwa.

Trekta lenye rangi nyekundu na nyeusi. Kwenye trekta hiyo wapo watu wawili, mmoja akiwa anaendesha, mwingine akiwa anaangalia jinsi mashine iliyofungwa inavyolima. Chombo hichi cha moto humsaidia mkulima kwa kupunguza gharama za kulima kwa kutumia jembe la mkono.

Mashine yenye rangi ya kijani, bluu na kijivu, inayofyeka shamba. Mashine hii humsaidia mkulima na kupunguza muda wa mkulima kufyeka shamba kwa mkono. Vile vile mashine hii humsaidia au kuandaa shamba kwa ajili ya kilimo.

Mashine za kisasa za kulima zinazosaidia katika shughuli za kilimo, mashine hizi hupatikana katika sehemu za mjini na katika sehemu ambazo ardhi ya kulimia hakuna, mashine hizi huchukua nafasi ndogo na husaidia mazao kukua haraka kwani hupatiwa virutubisho vyote vinavyotakiwa.

Mashine za kisasa za kulima zinazosaidia katika shughuli ya ukulima, zikihakikisha kwamba miche hiyo inachipua haraka ikiwa inapatiwa virutubisho stahiki, ili kuweza kupata mavuno ya kutosha na yenye kukikidhi mahitaji ya mwanadamu.

Mazao aina ya mboga mboga yakiwa yamepangiliwa na kuoteshwa katika safu za kilima, mazao haya yamepangiliwa kwenye mashine ya kisasa ya kilimo inayosaidia uzalishaji na ukuaji wa mazao hayo, mazao haya yakochini ya mwanga wa taa nyeupe.

Tanki kubwa la samaki lililojaa samaki na mimea ya majini, yenye samaki wengi wa aina tofautitofauti, wengi wao wakiwa na rangi angavu kama vile nyekundu na bluu wakiogelea katikati ya mimea mingi ya kijani kibichi, iliyopandwa chini ya maji, samaki hao hutumika kama mapambo ambao hufugwa kwa ajili ya biashara ya aquariamu.

Bwawa la duara lililojengwa kwa ajili ya kufuga samaki, likiwa limejaa maji na idadi kubwa ya samaki wanaonekana wakiogelea humo. Juu ya bwawa kuna wavu mweusi ulio wekwa kama kivuli au ulinzi, mazingira yanayoonekana nyuma yanaonyesha miti na mimea mengine, ikionyesha kuwa eneo hili yaweza kuwa shamba la samaki.

Tanki La samaki ambapo samaki wawili wa dhahabu wanaelea kwa utulivu, mazingira ya tanki yamepambwa kwa mawe madogo ya rangi mbalimbali na mimea ya kijani yakitoa mazingira rafiki.

Tangi samaki likiwa na samaki ndani yake. Samaki hawa hufaa sana kwa matumizi ya chakula vilevile kwa matumizi ya urembo ndani ya nyumba. Samaki hawa ni chanzo cha protini katika mwili wa binadamu.

Samaki akiwa kwenye tangisamaki lililojaa maji. Tangisamaki hilo hubadilishwa maji kila mara na huchochea shughuli za ufugaji wa samaki. Samaki hawa wakiwa ndani ya Tangisamaki, huwa kama urembo wa majumbani na mahotelini.

Rundo la magunia yaliyojaa mazao mbalimbali ya chakula kama vile nafaka na jamii ya kunde, zikiwa zimepangwa nje ya duka au ghala. Kila gunia linaonekana kuwa na aina tofauti ya chakula, ikionyesha utofauti wa bidhaa zinazopatikana. Kwa mbali yapo makopo kadhaa yenye maandishi yanayoonekana yakiwa yamepambwa kwenye rafu, ikionyesha bidhaa nyingine za vyakula.

Vyakula mbalimbali vitokanavyo na shughuli za kilimo. Vyakula hivi vikiwa ndani ya vikapu, viko tayari kuuzwa na kutumika na binadamu, vyakula hivi ni kama vile maharage, ambacho ni chanzo cha protini mwilini.

Daraja dogo la mbao lililojengwa juu ya mkondo wa maji likipita katikati ya msitu mnene. Daraja hili limetengenezwa kwa magogo ya miti yaliyopangwa kwa usawa, pia mazingira yamezungukwa na miti mirefu na mimea mingi ya kijani kibichi ikiashiria msitu uliohifadhiwa au unaokua vizuri.

Eneo la msitu, likiwa na mti mkubwa pamoja na mandhari nzuri ya kijani kibichi. Eneo hili la msitu hufaa kwa ajili ya upatikanaji wa tiba asilia. Aidha, eneo hili hutoa makazi kwa viumbe hai wengine kuishi, na husaidia kwenye upatikanaji wa mbao zinazotumika kutengeneza samani

Wakulima wawili wakiwa katika eneo la shamba, wakiendelea na shughuli ya upandaji wa miche midogomidogo ya miti. Miche hii ikiwa imepangiliwa katika safu za kiwima, husaidia katika ongezeko la mvua na kupunguza adha ya joto kubwa sana,

Watu waliovaa nguo za rangi tofautitofauti wakiwa wanatembea kwenye eneo la msitu. Msitu huu una mandhari nzuri ya kijani kibichi na husaidia katika upatikanaji wa dawa za kienyeji ambazo hutibu matatizo yanayomkabili mwanadamu.

Mwanamazingira alievaa fulana ya rangi ya kijani na suruali nyeusi, akiwa ameshika mche wa mti ulioko tayari kupandwa. Upandaji huu wa miche husaidia upatikanaji wa mvua, na humkinga mwanadamu na miale ya jua iliyo hatarishi.

Miche midogo midogo ya miti mbalimbali iliyopangiliwa vizuri katika bustani ikiwa tayari kwa ajili ya kupandwa. Miche hii husaidia katika upatikanaji wa mvua na kumkinga mwanadamu, na miale hatarishi inayotokana na jua.

Njia nyembamba iliyopo katika msitu, msitu huu huwa ni chanzo cha tiba asili kwani inamimea ambayo husaidia katika kutibu shughuli mbalimbali, halikadhalika misitu hii husaidia kuwapa makazi wanyama na viumbe wengine.

Mwanamazingira aliyevaa fulana yenye rangi ya bluu na kuvaa jozi ya kinga huku mikononi mwake ameshika mche wa miti ulioko tayari kwa ajili ya kupandwa, upandaji huu wa miche husaidia upatikanaji wa mvua na kumkinga binadamu na miale ya jua iliyo hatarishi.

Mfumo wa kilimo cha haidroponi unaotumia kontena jeusi lililowekwa juu ya fremu ya mbao, ndani ya kontena hilo kuna mimea miwili mikubwa ya mboga za majani yenye rangi ya kijani kibichi na yenye majani mengi ikistawi vizuri, chini ya kontena kuna ndo nyeupe na bomba linaloonekana likiunganishwa kontena na ndoo, kuashiria mfumo wa kuzungusha maji na virutubisho.

Mimea ya kijani kibichi ikiwa imepandwa kwa mfumo wa haidroponi ambapo inakua katika mabomba meupe yaliyopangwa Kwa safu kila mmea unaonekana ukiwa na majani mengi na yenye afya na mizizi yao ikiwa wazi au imewekwa ndani ya vikombe vidogo vinavyoruhusu maji na virutubisho kupita.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea saladi yenye majani mabichi inakuwa ndani ya vyombo vyeusi vilivyojaa maji. Ndani ya vyombo hivi mimea inayoonekana ikielea na inaashiria kuwa mizizi inanyonya virutubisho moja kwa moja, kutoka kwenye maji badala ya udongo,

Mfumo wa kilimo cha Haidroponi ambapo mimea mbalimbali ya kijani kibichi imepandwa kwenye mabomba meupe. Mabomba haya yamewekwa kwa usawa na yana mashimo ambayo mimea imechipuka, chini ya mfumo huu kuna mimea mingine ya kijani iliyopandwa ardhini ikionyesha mchanganyiko wa mbinu za kilimo.

shamba la ndani lilotengwa kwa kilimo cha hydroponi ambapo mimea imewekwa kwenye vyombo vya plastiki vilivyoegemezwa kwenye mbao mabomba yaliyopachikwa, yanarusha maji yenye virutubisho kutoka kwenye ndoo iliyowekwa chini.

Kilimo cha haidroponi yenye mazao yakiwa yamelimwa katika safu zilizopangwa kiwima. Kilimo hiki hakitegemei uwepo wa ardhi kubwa unaofanyika sehemu za mjini, ambapo ardhi ya kilimo ni ngumu kupata.

Kilimo cha haidroponiki chenye mazao aina ya mbogamboga kiliyopandwa katika rafu, kuna bomba la rangi nyeusi kinalosaidia katika umwagiliaji, aina hii ya kilimo hupatikana sehemu za mjini ambapo ardhi ya kulima ni ngumu kupata.

Kilimo cha haidroponi yenye mazao yakiwa yamelimwa katika safu, zilizopangwa kiwima. Kilimo hiki hakitengemei uwepo wa ardhi kubwa unaofanyika sehemu za mjini, ambapo ardhi ya kulima ni ngumu kupata.

Mazao ya aina ya mbogamboga yanaonyesha kilimo cha kihaidroponi, yenye mazao yakiwa yamelimwa kwenye safu zilizopangwa kwa wima kilimo hiki hakitegemei uwepo wa aridhi kubwa unaofanyika sehemu za mjini ambapo aridhi za kilimo ni ngumu kupata.

Zao aina mboga mboga lililopandwa ndani chombo chenye rangi nyeusi chenye na mfuniko wa njano, kuna mpira mwembamba uliotoka kwenye chombo hicho unaosaidia kuingiza maji kwenye chombo hicho. Hii hudhihirisha kilimo cha kihaidrokoniki ambacho hufanyika sehemu za mjini.

Mkulima mmoja mwenye jinsia ya Me akiwa amesimama ndani ya chafu kubwa iliyojaa mimea ya aina moja iliyopandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha haidroponi. Mimea hii imepandwa vizuri kwenye mabomba meupe ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kilimo.

Mabomba yenye rangi nyeupe yenye miche midogo ya mboga za majani, mabomba haya yamepangiliwa vizuri yakiwa na matobo madogomadogo. Mabomba haya huashiria kilimo cha haidroponiki ambapo mazao yatapandwa katika safu zilizopangwa kiwima, kilimo hiki hupatikana sehemu za mjini ambapo ardhi ya kilimo ni ngumu kupata.

Mazao aina ya mboga mboga yakiwa yamepandwa, zao hili huashiria kilimo cha kihydroponiki na akitegemea uwepo wa ardhi kubwa na hufanyika sehemu za mjini ambapo ardhi ya kilimo ni ngumu au changamoto kupata.

Mazao aina ya mbogamboga, yakiwa yamelimwa na kustawi vizuri na kupangiliwa katika safu za kiwima. Kilimo hiki cha kihaidroponi kina mabomba meupe, ambapo mipira membamba ikitoka kwenye mabomba haya makubwa kwa shughuli ya umwagiliaji wa mazao haya ya aina ya mbogamboga.

Kilimo cha hyroponiki, hiki husaidia mazao kukua haraka, kwani uhakikisha kwamba mazao yanapata maji. Kilimo hiki hupatikana sehemu za mjini au sehemu ambazo ardhi kwa ajili ya kufanyia kilimo haipo.

Kilimo cha haidroponiki yenye mazao yakiwa yamelimwa katika safu zilizopangwa kiwima, kilimo hiki hakitegemei uwepo wa ardhi kubwa unaofanyika sehemu za mjini ambapo ardhi ya kilimo ni ngumu kupata.

Kilimo cha kihadroponiki, yenye mazao yakiwa yamelimwa katika safu zilizopangwa kiwima. Kilimo hiki hakitegemei uwepo wa ardhi kubwa unaofanyika sehemu za mjini, ambapo ardhi ya kulima ni changamoto au ngumu kupata.

Kilimo cha haidroponi yenye mazao yakiwa yamelimwa katika safu zilizopangwa kiwima, kilimo hiki hakitegemei uwepo wa ardhi kubwa inayofanyika katika sehemu za mjini, ambapo ardhi ya kulimia ni ngumu kupata.

Kilimo cha haidroponiki yenye mazao yakiwa yamelimwa katika safu zilizopangwa kiwima. kilimo hiki hakitegemei uwepo wa ardhi kubwa na hufanyika sehemu za mjini ambapo ardhi ya kulima ni ngumu kupata.

Kilimo cha kihaidroponi chenye taa za rangi ya waridi, ikionyesha mabomba ya rangi nyeupe ambapo mazao yataoteshwa kwa safu za kiwima. Kilimo hiki hufanyika sehemu za mjini, ambapo ardhi ya kulimia ni ngumu kupata.

Eneo la shamba lenye mimea iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka. Katikati ya shamba kuna mashine kubwa ya kijani kibichi yenye magurudumu makubwa, ambayo inaonekana kufanya kazi ya kilimo. Nyuma ya mashine hiyo kuna vifaa vilivyounganishwa vinavyotumika kwa ajili ya usambazaji au kutayarisha udongo, ikiacha nyuma alama zinayoendana na mistari ya mimea.

Shughuli ya upakiaji au urekibishaji wa mazao ya kilimo aina ya pilipili hoho, katika mazingira ya kiwanda. Mikono ya watu kadhaa waliovaa jozi za kinga wakiwa wanashunghulikia zao hili la kijani kibichi, ambazo zimepangwa kwenye mkanda wa kusafirishia. Eneo hilo linonekana kuwa sehemu ya mchakato mkubwa wa uzalishaji na usindikaji wa mazao haya.

Shamba kubwa la mahindi lililopandwa kwa safu ndefu na zilizonyooka zikienda hadi upeo wa macho, mimea ya mahindi bado ni michanga na ina majani mabichi kwa mbali kuna vilima vidogo chini ya anga lenye mawingu meupe, hali hii inaonyesha kilimo kikubwa cha mazao ya viwanda ambayo hupelekwa kwa ajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa za mwisho kwa ajili ya matumizi ya binadamu.

Kiasi kikubwa cha vitunguu vulivyokusanywa baadhi vikiwa vimetawanyika ardhini na vingine vikiwa ndani ya tenga la pastiki lenye rangi ya bluu, mkono unaonekena ukiweka vitunguu hivyo kwenye tenga la plastiki lenye bluu ambavyo viko tayari kwa ajili ya kuperekwa kiwandani na kuchakatwa ili kuweza kutengeneza bidhaa ya mwisho itakayofaa kwa matumizi ya binadamu.

Kilimo cha mbogamboga kikiwa kinafanyika kwenye shamba kubwa lenye hema ya rangi nyeupe. Kilimo hiki ni maalumu kwa ajili ya matumizi ya viwanda kwani hufanyika katika ardhi kubwa na zao la aina moja likiwa limepandwa.

Mashine ya kuvuna nafaka ikiwa eneo la shambani penye udongo mzito na matuta. Mashine hiyo ina rangi ya kijani na nyeupe, ikitoa nafaka moja kwa moja kwenye lori la kubeba lenye rangi nyekundu, lililoegeshwa pembeni mwa shamba. Hii ni kuashiria kwamba nafaka hii ipo tayari kwenda kiwandani, kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa. Hivyo kuashiria uwepo wa kilimo cha viwanda.

Mazao mengi aina ya vitunguu vilivyo vunwa kutoka shambani, vitunguu hivi viko tayari kupelekwa shambani kwa ajili ya kuchakatwa, hili kutengeneza bidhaa tofauti tofauti ambazo hufaa kwa matumizi ya binadamu, kama vile chakula nakadhalika kuashiria kwamba hiki ni kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa lenye mazao ya aina ya mbogamboga, yaliyooteshwa katika safu za kilima. Mazao haya huashiria kilimo cha viwanda, kwani hufanyika katika ardhi kubwa na mazao mengi huoteshwa tayari kwa kupelekwa viwandani kuchakata.

Mkulima aliye vaa nguo maalumu za rangi ya bluu akiwa kwenye eneo la shamba, Shamba hili lina mazao aina ya mbogamboga zilizo shikiliwa kwa kamba nyembamba za rangi nyeupe, Uwepo wa mazao haya huashiria kilimo cha viwanda.

Shamba kubwa linalolimwa na mashine, hiki ni kilimo cha viwanda ambapo shamba hulimwa na mashine ya kisasa ambayo husaidia kuongeza ufanisi zaidi na uzalishaji zaidi. Kwani mazao haya baada ya kuchakatwa hupelekwa viwandani kwa kuchakatwa zaidi kutengeneza bidhaa itakayofaa kwa matumizi ya binadamu.

Shamba kubwa lenye mazao yaliyopandwa kwa safu za kiwima. Aina hii ya kilimo hufaa kwa manufaa ya viwanda, kwani hutegemea mashine, pembejeo za kisasa, zikiwemo kama dawa za kuua wadudu na uhitaji sehemu kubwa ya ardhi.

Kilimo cha nyanya zinazokaribia kuiva na nyingine zikiwa zimekwisha kuiva, hii ikiashiria kwamba hiki ni kilimo cha viwanda. Kwani hufanyika kwenye ardhi kubwa ili kupata nyanya nyingi, zitakazoleta faida kubwa pale ambapo zitakwenda sokoni kuuzwa mpaka kwa mtumiaji wa mwisho.

Mazao yakiwa yamepangiliwa katika safu ya kiwima, hii ni aina ya kilimo ambacho hufaa kwa shughulki za viwanda. Kwani mazao haya yakishakua tayari hupelekwa viwandani, kwa ajili ya kuchakata kutengenezwa bidhaa za chakula na kadhalika ambazo hufaa kwa matumizi binadamu.

Kilimo cha viwanda kilichojizatiti na ufugaji wa ng'ombe, Ng'ombe hao wamefugwa na kupatiwa malisho pamoja na maji ili kuweza kusaidia uzalishaji wa maziwa na nyama ambazo zinatumika na binadamu.

Banda kubwa lenye rangi nyeupe likiwa na mazao ya aina tofauti ndani yake. Nje ya banda hili kuna mawe makubwa na udongo uliowekewa uzio wa matofali. Mazao hayo huashiria kwamba hiki ni kilimo cha viwanda.

Eneo la shamba lenye mimea midogo iliyopandwa kwenye safu za kunyooka, katikati ya safu hizi kuna mfumo wa mabomba meusi ya umwagiliaji yaliyolazwa chini, mabomba haya yanaviungio vidogo vyenye rangi ya bluu vinavyoruhusu maji kusambazwa kwa mimea kwenye safu zote.

Safu za matuta ya ardhi yaliyotayarishwa kwa kilimo na mabomba meupe yamewekwa kwa usawa wa kando au katikati ya maduka hayo maboba hayo yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo mwagiliaji kakitoa maji moja kwa moja kwenye mimea kwa njia ya matone

Mazingira ya kilimo ambapo maji yanamwagwa juu ya mimea kwa njia ya kunyunyuzia. Vinyunyuzio hivi vinatoa maji kwa mtindo mvua yakifunika eneo lote la mimea kwa usawa. Mimea iliyopo shambani inaonekana kuwa na afya njema, ikiwa na majani kibichi yanayoashiria ukuaji mzuri.

Mazao aina ya mbogamboga yaliyopandwa na kupangiliwa katika safu za kiwima, chini ya mazao haya kuna mabomba ya rangi nyeusi membamba iliyopita ambayo hujishughulisha na umwagiliaji. Mabomba haya hudondosha maji kwa matone madogomadogo na kumpunguzia mkulima gharama ya kutegemea mvua kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji.

Mipira membamemba ya rangi ya kijivu inayo saidia katika shughuli ya umwagiliaji. Mipira hiyo hudondosha maji kwa mfumo wa matone, na humsaidia mkulima kuepuka adha ya kutegemea mvua kwa ajili ya shughuli ya umwagiliaji.

Mipira membamba ya rangi nyeusi, inayosaidia katika shughuli za umwagiliaji, mipira hiyo hudondosha maji kwa mfumo wa matone na humsaidia mkulima kuepuka adha ya kutegemea mvua kwa ajili ya umwagiliaji.

Mazao yaliyooteshwa na kupangiliwa katika safu za kiwima, chini ya mazao hayo kuna mipira mirefu ya rangi nyeusi inayosaidia katika shughuli za umwagiliaji, mipira hii hutoa maji kwa njia ya matone na humpunguzia mkulima gharama ya kutegemea mvua kwaajili ya shughuli ya umwagiliaji.

Mazao yakiwa yamepandwa katika safu zilizo pangwa kiwima, Mazao haya yametawaliwa na uwepo wa maji mengi yanayo ashiria uwepo wa mifumo ya umwagiliaji ili kuweza kuchochea ukuaji wa mazao hayo.

Mandhari ya milima na mabonde yaliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi. Kuna miti mingi na nyasi zinazoonekana kustawi, huku baadhi ya maeneo yakionyesha ishara za kilimo cha matuta. Anga pia linaonekana wazi juu ya vilima.

Mandhari pana ya asili ambapo mto unapita katikati ya eneo lililojaa mimea ya kijani kibichi. Kingo za mto zimefunikwa na miti na vichaka huku maeneo mengine yakiwa na nyasi fupi na miti iliyotawanyika. Anga linaonekana wazi na mandhari yote inatoa hisia ya utulivu na uzuri wa asili.

Mandhari pana na nzuri ya milima na mabonde; yaliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi. Katikati kukiwa na bonde likiwa na nyasi fupi za kijani kibichi zinazong'aa, likitofautiana na maeneo mengine yenye miti na misitu minene.

Mandhari ya milima na vilima viliyofunikwa na mimea ya kijani kibichi maeneo mbalimbali yanaonekana kuwa na mashamba yaliyolimwa kwa matuta yakionyesha shughuli za kilimo kwenye mteremko. Nyuma kuna misitu minene na anga linaonekana wazi juu ya vilima.

Mandari pana ya milima mikubwa yenye uoto wa kijani kibichi, milima hii ina miinuko mikali na mabonde huku sehemu zao zikifunikwa na miti na mimea mingine ya kijani. Juu ya milima anga lina mawingu mazito meupe na kijivu yakiongeza mvuto wa kipekee kwenye mandhari hii.

Madhari pana ya wazi yenye nyasi kavu za rangi ya kahawia zinazoenea mbali chini ya anga lililofunikwa na mawingu meupe, katikati ya mandhari hii kuna mti mmoja uliojipinda kidogo ukiwa umesimama peke yake; wakiwemo twiga wawili wakiwa wanakula majani kutoka kwenye mti huo mrefu.

Mandhari ya asili ikiwa na milima mikubwa na vikundi vilivyo katika eneo la wazi lenye nyasi za kijani kibichi, katikati kuna mwamba mkubwa unaosimama wima ukiwa na miamba mingine midogo iliyo juu yake ukiunda umbo la kipekee.

Madhari ya kitropiki yenye nyasi za kijani kibichi yenye miti mirefu iliyotawanyika hapa na pale, mandhari hii ina wanyama pori wakiwa kwenye mazingira yao asilia na wanyamapori hawa wakiwa ni twiga na pundamilia.

Mandhari pana ya ziwa kubwa, lililopakana na ardhi yenye nyasi na miti yenye kijani kibichi. Barabara nyembamba ya udongo, inaonekana ikipita kando ya ufukwe wa ziwa. Ziwa hili hutumika kwa ajili ya shughuli za usafirishaji pamoja na uvuvi

Mandhari pana ya mto mkubwa wenye maji yenye rangi ya kahawia, ukipita katikati ya eneo lenye miti na mimea mingi. Kwa mbali kuna vilima na maeneo yenye miti iliyotawanyika, ikionyesha mazingira asilia ya pori. Anga linaonekana kua wazi na mwanga mkali wa jua.

Mandhari ya milima na mabonde yaliyofunikwa na mimea mingi ya kijani kibichi. Mashamba yaliyopandwa vizuri yanaonekana kushuka kwenye mtelemko. Huku miti michache ikionekana pia. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika, likifanya mandhari ionekane tulivu na nzuri.

Mandhari pana ya bonde kubwa lenye ardhi na maeneo machache yenye miti na mimea, ziwa dogo linaonekana kwa mbali katikati ya bonde, anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika na sehemu ya mlima wenye nyasi za kijani kibichi, zikiwa inaonekana kwenye upande wa kulia.

Eneo lenye mandhari ya kisavana lenye mti mkubwa mrefu na mingine midogomidogo. Eneo hili pia lina nyasi ndefu zilizokauka na hufaa kama makazi ya wanyamapori haswa tembo na twiga. Pia kuna vichaka ambavyo huwa makazi ya viumbe hai wengine.

Mandhari ya kitropiki yenye miti na ujani mwingi, mandhari hii ina mto uliokatiza katikati na husaidia kwa shughuli za usafirishaji kutoka sehemu moja hadi nyingine, pia kuna daraja ambalo husaidia watu kuvuka kutoka sehemu moja kwenda nyingine.

Mandhari ya uwanda wenye nyasi nyingi na vichaka vilivyotapakaa kwa mpangilio wa asili. Anga limefunikwa na mawingu mazito hali inayodokeza uwezekano wa mvua au mabadiliko ya hali ya hewa. Uoto wa asili unaoonekana kuwa na afya ukiwa na rangi ya kijani kibichi inayotawala eneo lote. Uwanda huu unaonekana kuwa sehemu ya mazingira ya porini, mahali ambapo wanyama wa asili huweza kuishi na kutengemea rasilimali zilizopo.

Eneo lenye mwinuko na mabonde lenye mchanga mwekundu unaotawala maeneo mengi ya ardhi eneo, limezungukwa na uwezo wa kijani uliopatikana hasa kwenye sehemu za vilima na maeneo ya mbali, zaidi aidha kuna mtu mkubwa unao karibia kwa shughuli za uvuvi na usafirishaji wa bidhaa na watu kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Mandhari ya kisavana yenye nyasi za rangi ya kijani kibichi na miti midogomidogo ya asili, katika eneo hili kuna twiga mmoja aliyesimama katikati ya nyasi, karibu na mti mdogo akitazama mbele ikiashiria uwepo wa wanyama pori.

Mandhari ya kitropiki ikiwa na mti mmoja mrefu, mandhari hii yenye kundi la mimea midogomidogo yenye kijani kibichi hufaa sana kwa ajili ya kukaliwa na wanyama pori hususani twiga, eneo hili lina sehemu yenye mwinuko mkubwa uliyozungukwa na kijani kibichi.

Mandhari ya kisavana ikiwa na majani marefu yaliyokauka pamoja na vichaka vidogovidogo vingi. Mandhari hii ina milima mikubwa na huashiria kwamba ni eneo lisilopata mvua nyingi.

Mandhari nzuri ya kijani kibichi, ikiwa imezungukwa na miti mingi pamoja na mto mkubwa. Mandhari hii uambatana hali ya hewa nzuri na uchochea shughuli za kilimo. Kwani huwa na ardhi yenye rutuba pamoja na unyevu unyevu mwingi.

Mawe makubwa mawili yenye ukubwa tofauti, moja likiwa juu na lingine chini, yakiwa yamezungukwa na miti midogo midogo yakijani. Mawe haya yanaweza yakawa chanzo cha utalii katika sehemu hilo na kuchangia pato la taifa kuongezeka.

Mandhari ya savana ikiwa kuna mto unaotiririsha maji kwa kiwango kidogo, na kuzungukwa na miti midogomidogo. Mandhari hii hufaa sana kwa wanyama pori, inayopatikana kwenye mbuga za wanyama, ikiwemo mbuga ya serengeti.

Mifugo aina ya mbuzi yenye rangi ya Kahawia, ikiwa ndani ya shamba kubwa lenye mazao kama vile Mahindi, Mbuzi mmoja akiwa ameshikiliwa na mtu mmoja aliyevaa nguo yenye rangi nyeusi, mifugo hii hufugwa kwaajili ya kupata nyama au maziwa.

Kundi la mbuzi wakiwandani ya zizi lililotengenezwa kwa mbao, huku wakiwa wanakula majani yaliyoandaliwa, mandhari hii inaweka wazi ufugaji wa mifugo kama chanzo cha pato na lishe kwa kaya za vijijini na hata mjini mifugo hawa hufugwa kwa upatikanaji wa nyama ambaohuliwa sana na pia maziwa.

Mbuzi wawili walioko ndani ya zizi la mbao wakila majani kwa utulivu, mbuzi hawa wanangozi zenye rangi ya kahawia yenye mstari mweusi mgongoni. Mifugo hii ikiwa na afya njema na matunzo bora, uwepo wa mbuzi hawa unaashiria zoezi la ufugaji wa mifugo ambao hutumika kama chanzo cha maziwa na nyama.

Mifugo aina ya mbuzi wenye rangi ya kahawia na mstari mweusi wakiwa zizini wakipata malisho ya majani, mifugo hawa hufunga kwa matumizi ya nyama pia kwa ajili ya kupata maziwa.

Mfugaji wa nyuki akiwa amevaa mavazi sahihi yanayomsaidia dhidi ya kung'atwa na nyuki. Mfugaji huyu akiwa amezungukwa na mizinga ya nyuki, na nyuki hawa hutengeneza asali, ambayo hutumika kama tiba asili kwa ajili ya kutibu matatizo mbalimbali.

Kundi la bata wengi wakiwemo weupe na weusi, wengine wakiogelea kwenye dibwi la maji na wengine wakiwa pembezoni mwa dimbwi hilo kwenye ardhi, hii ni kuonesha shughuli ya ufugaji wa bata inaendelea.

Mfuko wa mbegu za mimea wa uzito wa kilogramu mbili, mfuko huu una nembo za kampuni pamoja na maneno yanayosisitiza ubora wa mbegu, pia Kuna nembo nyingine zinaweza kuashiria viwango au vyeti vya ubora mbegu hizi zilizomo ndani ya mfuko huu wenye rangi ya kahawia zikiwa tayari kwa ajili ya kuwauzia wakulima.

Kundi la wanaume kadha, wakiwa wamejishugulisha na shughuli za upandaji mbegu katika kitalu, wakiwa wameinama na wanapanda miche midogo ambayo inaoneka kuwa imetoka kwenye mbegu, ndani ya mifuko midogo myeusi, iliyojazwa na udongo, hii ni hatua muhimu katika kilimo cha mbegu ambapo miche huandaliwa kabla ya kupandwa shambani, na inaashiria jitihada za kuzalisha mazao mapya kutoka kwa mbegu.

Shamba kubwa lenye udongo mweusi na wenye rutuba, ambapo mimea michanga imepandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka, ikionesha mwanzo wa msimu wa kilimo. Hii ni kuashiria shughuli ya upandaji wa mbegu; ambapo husaidia katika ukuaji mzuri wa mazao.

Shamba kubwa la mahindi lililo pandwa kwa safu ndefu na nadhifu, hii inaashiria hatua ya mwanzo ya uzalishaji wa mbegu ambapo mimea maalumu upandwa kwa uangalifu ili kutoa mbegu zenye ubora wa juu kwa ajili ya msimu ujao wa kilimo.

Shamba dogo lenye mimea michanga, iliyopandwa kwa safu ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone wenye mabomba meusi yaliyolala chini kando ya safu za mimea, hii ni kuashiria eneo la kuotesha mbegu au mimea michanga ambayo hatimae huzalisha mbegu.

Mimea midogo michanga ikiota kwenye chungu nyingi zilizopangwa kwa uangalifu, zikiwa zimejazwa udongo, kila chungu kina miche michache iliyochipuka, ikionyesha mwanzo mchakato wa kukuza mimea kutokana na mbegu, ambazo mbegu hizi huuzwa pale ambapo mimea hii itakuwa tayari kwa kuuzwa na kupelekwa sokoni.

Chafu kubwa iliyojaa miche mingi midogo ya mimea mbalimbali iliyopandwa kwenye vioteo na vyungu vidogo. Miche hiyo imepangwa kwa utaratibu kwenye rafu na chini ikionyesha mchakato uzalishaji wa mbegu na miche kwa ajili ya kilimo. Njia nyembamba inaonekana katikati ya mimea ikitoa nafasi ya kupita.

Mandhari ya kilimo cha kisasa kilichopangwa kwa utaratibu wa mistari ambapo mimea inastawi katika mazingira yaliyodhibitiwa, udongo unaonekana kuwa umetayarishwa vizuri na mfumo wa umwagiliaji, unasaidia kuweka hali ya wenyewe inayofaa, taswira hii inaweza kueleweka kama sehemu ya mzunguko wa kilimo cha mbegu ambapo mazingira bora uandaliwa kwa ajili ya kuchochea ukuaji wa mimea kabla ya mbegu kuvunwa na wasambazwa kwa wakulima.

Mbegu za mazao tofautitofauti zikiwa zimeanikwa juani. Mbegu hizi pia zipo kwenye bakuli za rangi tofautitofauti na huashiria kilimo cha mbegu, kwani mbegu hizi zinapopandwa hutoa mazao na mazao hayo huuzwa na mkulima huuza mbegu ili kuweza kupata fedha.

Shamba kubwa miche iliyopangwa katika safu za kiwima miche hiyo huashiria kilimo cha mbegu kwani itakapo pandwa na kutoa mzao, mazao hayo hutumika na mbegu huuzwa ili kuweza kupata fedha.

Kifungashio chenye rangi ya kijani na njano, kifungashio hiki kina picha ya zao aina ya mbogamboga, ikiashiria kwamba ndani ya kifungashio hiki kuna mbegu za zao hilo zikiwa tayari kupandwa, aidha sehemu ya chini upande wa kulia wa kifungashio hiki ni uzito wa mbegu hizi.

Muuzaji wa duka mwenye jinsia ya kike akiwa ndani ya duka. Ndani ya duka hili kuna pembejeo za kilimo aina ya mbegu zilizopakiwa vizuri katika rafu za rangi ya kahawia. Pembejeo hizi za kilimo zipo ndani ya vifungashio vya rangi tofautitofauti, zikionyesha ni aina gani ya mbegu.

Trei ya kitalu cha rangi nyeusi iliyojaa miche ya mitende iliyochanga. Kila mche ukiwa umepandwa kwenye sehemu yake husika, ambayo imejazwa mchanga unaosaidia ukuaji wa mizizi. Miche hiyo inaonekana yenye afya ikiwa na kijani kibichi ikiashiria kilimo cha mbegu.

Pembejeo ya kisasa aina ya mbegu ikiwa ndani ya kifungashio chenye rangi ya kijani na njano. Kifungashio hiki kina picha ya zao ambalo litokanalo na pembejeo hii ya kisasa. Aidha katika kifungashio hiki kwenye upande wa chini kulia kuna nambari zinazoashiria uzito wa pembejeo hii ya kisasa iliyopo tayari kwa kupandwa.

Pembejeo ya kisasa aina ya mbegu kwa ajili ya kilimo cha kisasa kikiwa ndani ya kifungashio chenye rangi nyekundu, kijani na nyeupe. Kifungashio hiki kinaonyesha ni aina ipi ya mbegu zilizopo ndani, aidha maandishi haya yanaonyesha idadi ya mbegu na nambari ya utambulisho zinazohusiana na uzalishaji, au usambazaji wa mbegu hii.

Hatua za awali za kilimo cha mbegu ambapo miche midogo ya mimea imeanza kuchipua kutoka kwenye udongo wenye unyevu. Kila mche una majani mawili ya mwanzo unaoashiria, hatua ya kwanza ya ukuaji na mashina yake ni miembamba yenye rangi nyekundu. Mimea imepandwa kwa wingi katika eneo moja hali inayodokeza kuwa ni sehemu ya kitalu au shamba la kuanzia kabla ya kuhamishiwa kwenye mashamba makubwa.

Mbegu za mazao tofauti tofauti zikiwa zimepangiliwa kwenye safu za kiwima, hii ni kuashiria kwamba mbegu hizi ziko tayari kupandwa na baada ya kutoa mazao mbegu hizo huuzwa sokoni na hujulikana kama kilimo cha mbegu.

Wakulima tofautitofauti tofauti wakiwa wamevaa nguo za rangi mbalimbali, mwingine akiwa amenyoosha mkono. Wakulima hawa wamejidhatiti katika ukulima wa mbegu, ambapo kilimo hiki ni pamoja na kuandaa shamba kwa kuweka mbegu ili ziweze kukua kwenye mazao.

Mbegu za mazao tofautitofauti zikiwa zimepangiliwa kwenye safu za kiwima, hii ni kuashiria kwamba mbegu hizi ziko tayari kupandwa na baada ya kutoa mazao mbegu hizi huuzwa sokoni.

Pembejeo aina ya mbegu zikiwa katika vifungashio vya rangi tofautitofauti, zimewekwa dukani. Pembejeo hizi humsaidia mkulima katika shughuli za ukulima. Na aina hii ya pembejeo hufaa sana kwa ajili ya ukulima wa mbegu.

Duka linalouza mbegu za mazao tofauti tofauti, mbegu hizi hutumiwa na wakulima kwa ajili ya kuotesha mazao, ukulima huu wa mbegu ni ule ambao mkulima hupanda mbegu kwanza na baada ya hapo hupewa maji na virutubisho vinavyo faa ili badae mazao yaweze kutoka.

Miche midogomidogo iliyolimwa katika safu za kiwima. Miche hii ikiwa bado inachipua huashiria ukulima wa mbegu, kwani miche hiyo ikikua, mkulima huuza mbegu za mazao hayo.

Daktari aliyevaa flana ya rangi nyeusi na barakoa, mezani yupo mbwa mwenye rangi nyeupe akiiwa anafanyiwa uchunguzi yakinifu, ili kubaini kama ana tatizo lolote. Hii husaidia kumkinga mbwa huyu na magonjwa hatarishi.

Eneo lililoundwa kwa ajili ya huduma za wanyama ikiwa na muundo wazi unaoruhusu hewa kupita na mwanga asilia kuingia. Mbwa hawa wakiwa ndani ya mabanda ya chuma hupatiwa huduma stahiki ikiwemo chanjo inayowakinga dhidi ya magonjwa vilevile uchunguzi yakinifu wa afya zao.

Kundi la tembo wakiwemo tembo wakubwa wawili na ndovu wadogo wawili wenye rangi nyekundu ya udongo wamesimama karibu sana. Udongo mwekundu unaonekana kuwafunika tembo hao wadogo na mimea ya kijani kibichi inaonekana kwa mbali. Hali hii inaashiria uwepo wa tembo hawa katika mazingira yao ya asili porini.

Mnyama aina ya nyani, mwenye manyoya meusi na kijivu, akiwa kwenye makazi yake ya asilia aina ya pori. Mnyama huyu husifika sana kwa wezo wake wa kupanda miti na huvutia watalii kuja kumuona na husaidia ongezeko la pato la taifa.

Ndege mwenye manyoya ya kijivu na rangi ya kahawia akiwa amesimama juu ya tawi la mti. Ndege huyu ana macho ya njano na mdomo ulio chongoka, akionesha tabia yake ya wanyama pori. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na miti ikionesha makazi yake asilia.

Twiga mrefu amesimama akiwa katika eneo la mbuga, mbuga hii ikiwa imetawaliwa na miti mirefu pamoja na vichaka vidogovidogo vya kijani. Mnyama pori huyu huchochea shughuli za utalii, na kufanya pato la taifa kuongezeka.

Mandhari ya porini katika hifadhi ya wanyamapori, ambapo kundi la tembo linaonekana likitembea kwa utulivu kando ya barabara ya vumbi. Tembo hawa watatu wapo karibu sana na gari la utalii, na wengine wanaonekana kwa mbali wakitembea kwenye nyanda za majani, zilizo na maeneo ya maji.

Mandhari ya nje yenye utulivu na mvuto wa asili. Katika eneo hili lenye kijani kibichi, miti mirefu na majani yakiwa yanatawala mazingira yakitoa kivuli na hewa safi, ili kuashiria kwamba mandhari hii hufaa kwa ajili ya wanyamapori kama; twiga, tembo na kadhalika, wanaochochea shughuli za utalii katika eneo hili.

Twiga akiwa ametoa ulimi nje tayari kwa kupokea chakula. Twiga huyu hupatikana sehemu za nyika au mbuga na huchochea shughuli za utalii, kwani watalii kutoka nje ya nchi na ndani ya nchi, huja sehemu hizi kuwaangalia, na husaidia pato la taifa kuongezeka.

Mnyama pori aina ya mamba akiwa kwenye mto, mnyama huyu ni chachu ya shughuli za utalii, kwani husababisha watalii ndani na nje ya nchi kufika ili kuweza kumtizama, na husaidia ongezeko la pato la taifa.